Migomba mingi imemea kwa mistari katika shamba lenye rutuba, majani yake ni mapana yenye kijani kibichi yakitikisika kwa upepo mdogo, kati ya migomba hiyo kuna baadhi ya ndizi zilizotayari kuvunwa na nyingine bado changa, shamba lenyewe limehidhuriwa kwa uangalifu.

Ng'ombe kadha wamefungiwa ndani ya banda lenye mzunguko wa mbao, mkulima amesimama karibu nao akiwamwagia maji kwa kutumia paipu, sakafu imejaa maji yaliyotiririka, ng'ombe wamesimama kimya huku maji yakitiririka juu ya miili yao.

Eneo hili lina miti mingi linalofanana na msitu mdogo. Mbele kabisa kuna migomba michache. Majani ya migomba ni mapana na yenye rangi ya kijani kibichi. Ndizi hizo zinaonekana wazi zaidi kuliko sehemu ingine ya eneo hilo.

Migomba midogo imeota katika shamba, majani yake bado ni madogo na laini yakiwa na rangi ya kijani kibichi. Kila mmea unaonekana kuwa na nafasi ya kutosha ya kukua vizuri. Hakuna ndizi zilizoiva bado kwani migomba hio ni michanga.